Duka la nguo lililo wazi lenye milango ya mbiu. Ndani na nje ya duka kuna nguo nyingi zenye rangi mbali mbali. zikininginia kwenye pau na kofia za majani zimepangwa kwa wingi. Pia kuna mannequins zilizovalia, nguo na kofia.

Koti au hoodie la rangi ya kahawia au beige , likiwa limening'inia kwenye kishikio cha nguo. Kwenye koti, kuna lebo ya bei ya nembo ya Mr. Price. Inaonekana kama koti linauzwa dukani nchini Kenya.

Ndani ya duka lenye bidhaa nyingi zikiwemo manukato, saa na fito. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe na glass .Taa zinazong'aa zinatoka mwanga mzuri zikionyesha mpangilio nadhifu za bidhaa.

Duka la nguo au chumba cha maonyesho chenye jina Vivo juu yake. Ndani yake kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na mannequins zikionyesha mavazi mbalimbali. Pia kuna skrini za televisheni zikionyesha picha au matangazo ya bidhaa. Duka linaonekana kuwa la kisasa lenye mwangaza mzuri.

Duka la nguo lililopangwa vizuri kuna nguo zilizopangwa kwenye reki ndevu pande zote mbili na pia ziko juu ya meza nyeupe katikati ,sakafu ni ya mbao na kuna taa nyingi kwenye dari zinazotoa mwanga.

Ndani ya duka la nguo au vifaa ikionyesha mannequins mbili zilizovalia. Moja imevalia shati jeupe na kaptula ya kahawia. Ingine imevalia shati jeupe na kofia ya majani. Kuna viatu vingi vimepangwa kwenye rafu na kofia zimebandikwa ukutani zikionyesha sehemu ya vifaa. Taa za dari zimewaka.

Duka la nguo na viatu, linaitwa Italian Men's & Ladies' Fashions. Dirisha la duka linaonyesha viatu vingi vilivyopangwa vizuri na ndani kuna nguo pia. Kuna tangazo la ofa maalum upande wa kulia.

Duka la nguo za kisasa za wanaume. Ndani ya duka kuna mashati, suruali, viatu na kofia zilizopangwa kwa mapangilio mzuri kwenye rafu na wali unganisho. Duka limepambwa kwa taa nzuri ya kifahari juu. Sakafu ya mbao na kiti kizuri cha mapumziko katikati ya chumba. Mazingira ni safi na ya kuvutia.

Duka la nguo lililopangwa vizuri. Kuna rafu na makabati meupe yaliyojaa mashati yaliyopigwa pasi na kukunjwa huku mengine yakining'inia kwenye pau za nguo. Pia kuna suruali zilizopangwa kwa ustadi. Ukuta wa nyuma una mapambo mekundu na duka linaonekana kuwa na uvol wa nguo za wanaume.

Gari jeupe, aina ya Volkwagen ikiwa imepigwa picha kutoka mbele. Taa zake za mbele zinaonekana rangi ya dhahabu. Kwenye kioo cha mbele kuna maandishi kadhaa yaliyoandikwa yakionesha labda ni gari linauzwa au limekagua. Inaonekana limepigwa picha mchana, labda barabara au katikati eneo la maegesho.

Gari ndogo ya abiria, aina ya van , rangi ya kijivu likiwa limeegeshwa kando ya barabara ya udongo. Nyuma ya gari kuna ukato mrefu wa miamba yenye rangi ya kahawia na kijani kibichi. Gari lina sticker yenye maandishi nuru kenya bora and salama. Upande wake ni mandhari inayoonyesha safari au matembezi katika eneo lenye milima au miamba.

Kundi la watu wamekusanyika katika eneo la wazi, lenye nyasi na miti michache. Baadhi ya magari yameegeshwa karibu, na watu wengine wamekaa chini. Anga linaonekana wazi na jua kali, ikionyesha huenda ni mkusanyiko wa nje au tukio fulani.

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari ya Hyundai. Magari matatu ya kisasa yanaonekana yameegeshwa na kuna dawati jeupe la mapokezi upande wa kulia. Bango kubwa lenye Hyundai linaning'inia ukutani na muuzaji anaonekana akisimama nyuma ya dawati.

Magari manne yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, huku nyuma yao kukiwa na miti mirefu. Mwanaume mmoja amevalia shati la mikono mifupi na suruali nyeusi. Anatembea kuelekea magari hayo. Gari la mbele kabisa lina rangi ya bluu. Inaonekana kama sehemu ya maegesho ya magari nje.

Gari ndogo la kubebea magari ambalo limebeba gari la kifahari la buluu. Zote zimesimama kwenye barabara yenye unyevunyevu, labda imenyeshewa mvua kidogo, huku kukiwa na mandhari ya kijani kibichi mbali kwa nyuma na anga la mawingu.

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa kwenye maegesho ya wazi. Magari hayo yana rangi mbalimbali kama vile nyekundu nyeupe na giza na yote yameelekea upande mmoja. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua ikionyesha uwezekano wa kuwa kura ya magari wa kuuzwa au maegesho makubwa.

Pikipiki bajaji nyekundu chakavu, labda aina ya tuktuk au durmax ikiwa imepaki kwenye nyasi, inaonekana imechakaa kidogo na sehemu zake zimefunikwa na matawi ya mti au kichaka, ikionyesha huenda imekaa hapo kwa muda mrefu sana.

Mwanamke anaangalia kioo cha ndani cha gari jipya akionekana kufurahishwa. Mwanaume mwenye ndevu, labda muuzaji anamuangalia kutoka nje ya gari. Wako ndani ya chumba cha maonyesho ya gari.

Basi ndogo la abiria au matatu yenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa usiku. Ina namba ya usajili KDC 889P. Nyuma yake kuna majengo yenye taa zinazowaka na baadhi ya mabango ya maduka kama Cooperative Bank na Safaricom yanaonekana.

Soko kubwa la wazi lenye watu wengi na bidhaa mbalimbali. Kuna nguzo za buluu zinazoshikilia paa, na masanduku makubwa yaliyojaa matunda kama maparachichi na maembe yanayoonekana mbele. Watu wanatembea wakifanya biashara katika shughuli za kawaida za soko nchini Kenya.

Soko lenye shughuli nyingi nchini Kenya, ambapo wachuuzi wanauza mboga na matunda mbalimbali. Kuna watu kadhaa wakiuza na kununua bidhaa kama vile ndizi, viazi vitamu, mahindi, nyanya na vitunguu, zikiwa zimetandikwa chini au kwenye vikapu. Mazingira yanaonyesha soko la wazi lenye shughuli nyingi za kila siku.

Soko kubwa lenye watu wengi nchini Kenya, labda Marikiti au Gikomba ambapo wachuuzi na wanunuzi wamefurika. Bidhaa mbalimbali zikiwemo mboga na mazao zimewekwa chini au kwenye mifuko. Muundo wa paa la soko unaonekana wazi kushoto na anga ni angavu ikionyesha shughuli za asubuhi na mchana.

Chungu cha matikiti maji makubwa yenye rangi ya kijani na mistari yamepangwa juu ya meza au kwenye chombo, na baadhi ya matunda mengine kama machungwa na embe yanayoonekana kwa mbali pembeni. Inaonekana ni kama soko la matunda au duka la mboga.

Mkusanyiko wa maboga na vitunguu maji, mbalimbali yakiwa yamewekwa juu ya uso wa mbao. Juu kuna maboga makubwa, mengine bado mabichi na mengine yaliyoiva, huku chini kukiwa na rundo la vitunguu maji. Inaonekana kama mazao yaliyovunwa na yamepangwa tayari kwa kuuzwa sokoni au kwa matumizi.

Soko la mboga inaonyesha sehemu tatu zilizojazwa na vitu tofauti viazi, vitunguu vyekundu na nyanya. Mboga hizi zimepangwa vizuri kwenye masanduku ya mbao zikionyesha wingi wa mazao.

Rundo kubwa la viatu mbalimbali hasa kanda mbili na viatu vya plastiki vilivyowekwa juu ya meza au kitambaa cheupe. Viatu hivyo vina rangi nyingi tofauti kama buluu, njano, zambarau na pinki vikiashiria soko au duka la viatu.

Soko au duka dogo la sanaa la mikono nchini Kenya kuna rundo kubwa la vikukuu na shanga za rangi nyingi zilizotengenezwa kwa vitambaa vya kiafrika. Watu wawili wanaonekana wameketi nyuma ya meza iliyojaa bidhaa mmoja wao akitengeneza mapambo.

Duka la zawadi au la vitu vya ufundi. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na ukutani zikiwemo shanga, mikufu, vinyago na mbao na vitu vingine vya mapambo. Bidhaa hizi zinaonyesha utamaduni au ufundi wa eneo husika.

Jengo refu la ghorofa linaonekana kama ni la kibiashara au makazi. Kuna bango kubwa la to let ikionyesha nafasi ya kukodisha ikiwemo ofisi na vyumba vya kulala. Pia kuna bango lingine la Omega Mabati likiwa limebandikwa kwenye jengo hilo. Mbele ya jengo hilo kuna miti na nyaya za umeme.

Jengo refu la kisasa lina rangi ya kijivu na nyeupe na lina madirisha mengi. Anga ni safi ya rangi ya bluu iliyo kolea na lina mawingu machache. Kuna miti na nyaya za umeme zinazo onekana mbele ya jengo hili safi.

Kundi la nyumba za makaazi zilizojengwa juu ya kilimo au eneo lililoinuka zikiwa zimetengwa na eneo la wazi lenye nyasi kavu mbele. Nyumba hizo zina paa za vigae na baadhi zikiwa na tanks za maji juu. Nyuma ya nyumba hizo kuna mawingu meupe angani.

Jengo la makazi au biashara la ghorofa nyingi nchini Kenya likiwa na jina two scan towers juu yake jengo lina rangi ya kijivu na hudhurungi na kuna matangi ya maji juu ya paa mbele ya jengo kuna miti na uzio wa mabati anga ni buluu safi

Jengo refu la gorofa ina rangi nyeupe na kahawia ikionekana chini ya anga la Blue kila gorofa ina balkoni na madirisha meusi . Kuna nguo zikiwa zimeanikwa kwenye baadhi balkoni . Chini kulia kuna sehemu ya paa la jengo jingine ndogo.

Jengo la biashara la ghorofa mbili. Kuna mabango kadhaa ya maduka yakiwemo O hardware, to let, PSE Interiors na pro granite . Chini ya jengo kuna vigae vya sakafu vilivyopangwa nje. Anga linaonekana wazi na samawati.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi. Lina rangi ya kijivu, nyeupe na njano angavu. Kila ghorofa ina madirisha meusi na balukoni za glasi. Jengo limejengwa katikati ya miti, iyoonekana chini ya anga safi ya blue .

Nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa moja iliyopakwa rangi ya manjano iliyokozwa na kijivu ina paa la vigae na madirisha makubwa. Mbele ya nyumba kuna eneo la maegesho lililowekwa vigae na magari mawili yameegeshwa chini ya sehemu zilizowekwa . Nyuma yake kuna jengo lingine linaloendelea kujengwa inaonekana ni mkazi mzuri nchini Kenya.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi na kuta nyeupe. Ina balconies pana zenye vioo na limezungukwa na miti yenye majani mabichi na mekundu chini ya anga la buluu. Muundo wake unaonyesha usanifu wa kisasa.

Jengo la biashara lenye maduka kadhaa nchini Kenya. Duka la safaricom linaonekana wazi upande wa kushoto. Jengo lina ghorofa mbili likiwa na rangi ya buluu na madirisha makubwa. Ngazi za nje za buluu zinaelekea ghorofa ya kwanza. Eneo la mbele lina changarawe na anga ni bluu safi.

Nyumba nzuri ya ghorofa moja iliyopakwa rangi ya manjano na kijivu. Mbele ya nyumba kuna bustani iliyotunzwa vizuri vyenye vichaka ya kijani kibichi na vingine vyenye maua ya njano. Pia kuna viti vyeupe vya bustani vilivyotengenezwa kwa chuma. Inaonekana kama makazi ya kisasa nchini Kenya.

Bango kubwa la matangazo ya mradi wa makazi unaoitwa Palmera Residence , nchini Kenya. Bango inaonyesha jengo refu la kisasa, ikitangaza miaka 15 ya uzoefu, gorofa 17 na kuridhika 100%. pia inataja kuwa 40% ya vitengo vya vyumba 2 na 3 vya kulala vimeuzwa. Na namba za simu za mawasiliano zimetolewa. Bango hilo limeekwa katikati ya majengo na mti.

Jengo refu labda ofisi au makazi iliyokuwa na mnara wa mawasiliano juu yake. Kuna bango la matangazo ya kuuza nyumba lililoandikwa for sale from $40,000 na jina Symphony Residence Lavington ikiwa na nambari za simu za mawasiliano. Pia, kuna bango kubwa la matangazo linaloonekana sehemu ya kulia. Anga linaonekana wazi na samawati.

Ukuta uliopambwa kwa matofali yenye rangi mbili, nyekundu na kijivu. Matofali hayo yamepangwa kwa muundo wa mkiraba na mistari. Juu ya ukuta kuna mimea na anga la blue linaloonekana kwa umbali.

Jengo kubwa la makaazi lenye ghorofa kadhaa lililopakwa rangi ya zambarau na kuta za kijivu. Kuna bango la to let likionyesha kuwa vyumba vinapangishwa, pamoja na namba za simu na mawasiliano. Jengo hilo liko karibu na barabara ya vumbi chini ya anga safi la buluu lenye wingu moja ndogo.

Kwa kuogelea lenye maji ya buluu yanayong’aa, liko mbele ya jengo la kifahari au hoteli. Kuna viti vya kupumzikia pembeni, mwambao wake ukiwa na pandogo la kigori. Mandhari yamepambwa kwa miti na vichaka vya kijani kibichi, na anga ni la buluu safi, likionyesha hali nzuri ya hewa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa au maduka makubwa, iliyojaa rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa biskuti, vifungashio vya keki na bidhaa nyingine za vitafunio, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vifurushi na masanduku. Njia hiyo inaonekana wazi na ina mwanga mzuri, ikionyesha mazingira ya kawaida ya ununuzi.

Sehemu ya duka kubwa au soko nchini Kenya, iliyojaa bidhaa za kitamaduni na zawadi. Rafu za mbao zimejaa mifuko, vito, sanamu, na ndogo, na vitu vingine vya sanaa za mikono. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa za asili ya kiafrika, zikivutia wateja wanaotafuta zawadi au kumbukumbu.

Rafu ndefu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali za maziwa na vinywaji zikiwemo pakiti za maziwa, mifuko ya maziwa ya unga na juisi. Ni onyesho la bidhaa za dukani zikiwa zimepangwa vizuri kwenye maduka makubwa na unaweza kuona baadhi ya chapa za Kenya kama Tuzo na Sossi.

Duka kubwa la Carrefour usiku likiwa na taa za neon zinazong'aa kwa rangi ya buluu na nyekundu. Inaonekana kuwa duka la Carrefour 24/7 Mega nchini Kenya. Walinzi wawili wamesimama karibu na ishara ya No Stopping No Parking No dropping at this point . Na magari yameegeshwa mbele.

Duka la Chandrana Foodplus likiwa na bango kubwa la njano lenye maneno Sizzling Offers na picha za tabasamu. Bango hilo liko juu ya rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Ikiwemo sosi, vipodozi na bidhaa nyingine za nyumbani. Duka linaonekana safi na limejipanga vizuri, likiwa na taa nyeupe zinazong'aa.

Picha ya ndani ya duka kubwa la bidhaa labda carrefour liililopangwa vizuri na bidhaa nyingi kwenye rafu ndefu kuna watu wachache wakitembea na mikokoteni na ununuzi bei na alama za bidhaa zinaonekana zikininginia kutoka juu.

Sehemu ya duka kubwa au maduka makubwa supermarket ,yenye rafu ndefu zilizojaa chupa za vileo mbali mbali, kama vile pombe kali na mvinyo. Kuna njia pana katikati ya rafu na baadhi ya bidhaa zinaonekana zikiwa na bei maalum ,au matangazo ya ofa. Ni eneo linalouzwa vinywaji vikali.

Ndani ya duka kubwa, inaonyesha sehemu mbalimbali za bidhaa, upande wa kushoto kina rafu zilizojaa chupa za loshoni za nice and lovely. Katikati kuna mabango makubwa yaliyoandikwa ladies essentials 16 na men essentials 17 yakionyesha maeneo ya bidhaa husika. Upande wa kulia kuna rafu zingine zikiwa na viatu na mifuko. Mwangaza unatoka juu kwenye taa za dari.

Rafu nyingi zilizojazwa na chupa za pombe za aina mbalimbali. Zikiwemo: Whiskey, Mvinyo na vinywaji vingine. Kuna pia pipa la mbao lililowekwa mbele, lililobeba chupa za vinywaji. Hii inaonekana kuwa duka la kuuza vileo au sehemu ya duka kubwa inayouza vileo.